Mtu amesimama akiwa amevaa fulana ya kijivu yenye nembo ya tufaha na kijani lenye moyo mwekundu ndani. Pamoja na maandishi, Your Family's Best, upande wa kushoto wa kifua.

Chupa ya dawa imeandikwa 'High Potency, vitamin D-3' ikiwa na vidonge vya 'Soft Gel' vya majano vilivyomwagika. Kila kimoja kina nguvu ya elfu tano "IU".

Mtu ambaye amevalia koti nyeupe, shati na glavu za samawati, anaonekana akipima kwenye mandhari ya matibabu. Ukutani mwaonekana mmewekwa sanduku.

Mhudumu anaonekana kushughulikia mtoto mdogo, amevalia nguo ya samawati kwa umbali, barakoa nyeupe na kifaa cha kupimia shingoni. Nyuma mna kiti cheusi, kando mna mlango.

Picha ina bidhaa nne za dawa. Supramax tablet zipo kwenye paketi mbili, moja ya mfuko mwekundu na nyeupe, nyingine ya chupa. Zina iron .

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga na glavu anatembea katikati ya mimea akitumia kifaa cha kunyunyuzia kilichobebwa mgongoni. Vifaa hivyo vina mitungi miwili ya kijani.

Mtu ameketi kitandani akiwa amevaa nguo ya kijani anambeba mtoto aliyesongwa kwa blanketi ya waridi na kofia nyeupe. Ukuta wa nyuma ni wa buluu. Dirisha imefunikwa kwa kitambaa cheupe.

Mtu aliyevalia koti jeupe na maabara, anaishika kifurushi cha kijani kutoka kwenye boksi lililofunguliwa. Nyuma yake kuna masanduku makubwa yenye maandishi.

Mtaalamu ameketi mezani akizungumza na mtu mwingine akiwa na koti jeupe na kalamu mkononi, karatasi na chombo kidogo vipo mezani huku watu wengine wakiwa nyuma katika mavazi ya kitaalamu.

Daktari wa meno aliyevaa barakoa, glovu na koti kujikinga, anachukuza mdomo wa mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha tiba, dirisha lenye grill liko nyuma.

Daktari aliyevalia koti jeupe lenye beji ya, Doctor, anamchunguza mgonjwa aliyeketi kwenye meza ya uchukuzi. Yeye amevaa gauni la rangi ya mwanga na skafu shingoni.

Mtu amesimama mbele ya jengo la matofari ya rangi ya udongo akiwa amevaa sare ya askari. Pembeni kuna ndoo za plastiki mitungi ya maji na chupa tupu.

Dawa za msituni zinapangwa kwenye rafu ya mbao, kila chupa ikiwa na rangi na umbo tofauti. Pembeni, bango lililoandikwa kwa wino mwekundu na mweusi linaorodhesha magonjwa ishirini na saba.

Almandhari ya hosipitali mtu aliyevalia fulana ya kijani kamhudumia mwingine aliyelazwa kitandani nyuma, mna kifaa cha matibabu ilhali kando mna ukuta.

Mazingira ya kliniki ya meno yanaonekana wazi. Mgonjwa amelala kwenye kiti maalum huku daktari akifanya uchukuzi wa kinywa. Pembeni kuna skrini ya kompyuta.

Mandhari ambayo imevamiwa na mchanga mwekundu. Mnyama aina ya ngamia amelala chini, mgongoni mwake kunavyo mfuko vya rangi ya kijani.

Majengo tofauti tofauti, lipo ambalo limeanguka lingine limesimama. Kando yake nguo zaonekana zimeanikwa. Pembeni mna watu wengi ambao wameshika simu wakipiga picha.

Mtu amesimama kwenye kiwanda. Amevalia nguo refu ya samawati, miwani na glavu. Ameshikilia mitungi miwili ya manjano na ya rangi ya samawati. Kiwanda kile chaonekana kina mifereji mingi.

Mtu aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga; hoodie , glavu, barakoa, ananyunyizia dawa kutoka kwenye kifaa cha kunyunyuzia. Ana tangi la buluu mgongoni huenda limejaa.

Mwanamke ameketi kwenye kochi lenye mto wa michoro akiwa amevalia gown jeupe lenye madoa meusi. Amelegea, kichwa kimeegemea upande mmoja.

Chupa ya glasi ya kahawia yenye kofia nyeusi imeandikwa Olimpya Pharmaceutical Vitamin D3 50000 IU ML. maelezo mengine yanaelekea kua ni dawa ya maelekezo pekee inayopasawa kuhifadhiwa kwenye joto.

Watu wawili mmoja kashikilia mtoto mwengine kasimama kando, wamevalia mavazi meusi, rangi ya manjano na nyeupe, kando mna kisanduku nyuma mna ukuta mweupe.

Afisa wa afya, ameketi kwenye pochi la bluu, akiandika kwa kalamu ya kijani kwenye kitabu. Anavaa koti la bluu, lenye beji ya utambulisho. Mtoto amesimama pembeni.

Chupa ya dawa imeandikwa MMR, Measles, Mumps, Rubella Vaccine ikiwa na kiasi cha 0.5 ml kwa sindano ya chini ya ngozi. Pembeni kuna sindano yenye alama za kipimo.

Mhudumu wa afya aliyevaa koti jeupe la maabara anashika sindano na chupa ndogo ya dawa akijiandaa kutoa chanjo au tiba. Nyuma kuna watu waliovaa mavazi ya kawaida.

Wahudumu wawili wa afya wamevaa sare nyeupe zenye mipaka ya buluu wakihudumia watoto wachanga waliolazwa kwenye kitanda cha hospitali.

Magamba ya matunda yaliyokaushwa yamefungwa kwa kamba za rangi tofauti, yakiwa yamepangwa juu ya udongo pamoja na nguo, viatu na chupa ya plastiki ya rangi ya chungwa.

Mandhari ya matibabu. Mhudumu aonekana anamhudumia mtoto akiwa amevalia nguo ya juu nyeupe, pia barakoa.

Vifaa vya tiba ya asili vimepangwa mezani vikiwemo chupa na vyombo vyenye lebo kama DEJA, NZEGAMBI, IKTI, SP NA LEOKI, inadondoa malaria.

Watu wawili wamevalia barakoa. Mhusika ana nguo ya bluu, na aneyetibiwa ana nguo yenye michoro kadhaa. Mazingira yanafanana na kituo cha afya.

Sehemu ambayo imevamiwa na maji mengi watu watatu wanne haonekani vizuri mmoja wao amevalia kaptura ya rangi ya machungwa na fulana yenye uzi kando mna tairi za magari.

Mtoto aliyevalia shati la urithi amesimama mbele ya mtaalamu wa afya aliyevalia koti jeupe anayeshughulika na vifaa kwenye kaunta kwa ukuta wa kijani.

Vipande vya mizizi vimekatwakatwa kutumia panga na kuwekelewa juu ya meza ikiwemo kando mikebe tofauti tofauti. Moja imeandikwa Blue Band. Nyingine Ina kofia ya samawati.

Magari manne, aina ya tuktuk , ambayo yana rangi ya njano na maneno yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe na mengine ya kijani, yamesimamishwa ndani ya maji.

Muhudumu wa afya aliyevalia sare nyeupe yenye mapambo ya bluu anamhudumia mgonjwa kwa kushika mkono wake amevaa gauni nyeupe lenye maua ya rangi ya chungwa anahudumiwa.

Mandhari ambayo yamefamiwa na mchanga mwekundu huku pembeni mna mtu aliyejifunika nguo nyeusi mbali kidogo mna mti ulioanguka. Yaani kando mna nyasi ya rangi ya kijani.

Watu wawili wapo katika mazingira ya tiba ya meno. Mmoja amevaa sare ya blue na glavu akifanya utaratibu kwa mgonjwa aliyelala. Mwingine sare nyeupe yenye mipaka ya rangi nyekundu.

Mandhari ya tiba ya meno. Mhudumu kavalia vazi la samawati, aliyehudumiwa twaona kifaa kimetiwa kwa mdomo wake na glavu nyeupe zimevaliwa pia.

Mandhari ya matibabu, watu wawili mmoja kavalia koti nyeupe mwengine nyeusi. Nywele zavutia za mwanamke, hapo nyuma mna ukuta mwekundu.

Moja imeandikwa, Yellow Fever Vaccination, na inaonyesha kipimo kimoja. Sindano iko karibu ikiwa na alama ya kipimo kwa tena nyingine nyeupe na chupa.

Mtu ameketi akishika chombo cha chuma huku akichunguzwa mdomo na muhudumu wa afya aliyevaa glavu, fulana yenye maandishi na kitambulisho shingoni. Wako ndani ya hema na watu wengine wanaonekana nyuma.

Vifaa vya tiba ya asili vimepangwa mezani. Vikiwemo vyungu vya plastiki vyenye dawa, bakuli la kijani, ganda la malenge, majani, na karatasi yenye unga.

Mwanaume anashikilia kigari cha kubeba mizigo, kavaa suruali nyeusi, koti la samawati huku mfuko mgongoni mbali mna magari kadhaa.

Watu wawili mmoja amevalia kofia nyeusi, mwingine kando ana shati nyekundu pembeni mna meza ambalo chupa limeekelewa juu ukutani mna mbandiko la maandishi.

Sindano moja imewekwa karibu na chupa zenye kofia za bluu zikiwa na maandishi. Sanduku la mbele limeandikwa "MMR" na ikionyesha dose moja ya chanjo "I".

Ma afisa wawili ambao wana nguo zisizo fanana wanatazama watu ambao wako kwenye sehemu nyumba lina bomolewa na gari kubwa ambalo la julikana kama, Caterpillar.

Mhusika aliyevaa barakoa anachoma sindano ya chanjo kwa mtu aliyeketi huku wengine wawili wakishuhudia. Mandhari ya nyuma lina bango lenye maelezo ya kinga.

Chupa ya kahawia imefunguliwa na imelala upande ikimwaga kapsuli nyekundu juu ya uso wa mbao. Kofia ya chupa iko karibu na kuna kipande cha karatasi.

Mtu amesimama akipika kote na mguu mmoja inaonekana amevaa mavazi ya kujikinga kutokana na kitu fulani nyuma yake, kuna kijitanda chekundu huku masanduku yameekelewa upande wa kushoto.

Mtoto mchanga anashikwa na mtu mzima, huku mhudumu wa afya akimpa dawa ya kunywa. Ukuta una mabango ya elimu ya afya, yakionyesha kuwa ni kliniki.

Watu wawili, mmoja kavalia manguo ya kitamaduni, mwingine koti nyeupe, aonekana anajaribu kumwelezea mwenzake kitu fulani. Mahali kwaonekana majengo kuashiria...

Mtoto anapokea sindano kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevalia koti jeupe. Ameshikiliwa na mtu mzima aliyevalia vazi wenye michoro ya rangi. Ukutani kuna mabango ya elimu.

Sehemu ambalo ni la kutupia taka, watu sita wanaonekana wamejikinga kwelikweli wakiwa na glavu mkononi, kofia kichwani na ovaroli ya buluu.

Daktari wa meno amesimama karibu na mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha matibabu. Anashika klipu na kalamu akionekana kuandika au kueleza jambo.

Sehemu watu wamekusanyika yaonekana kama mna ajali imetokea, ikiwemo lori kubwa limeandikwa, Danger Petroleum na lingine ambalo limeonyesha ya kuwa limekungwa na kuharibika kabisa.

Wahudumu wawili wa afya ya meno, mmoja kwenye koti jeupe, mwingine kwenye sare ya blue . Wanamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti. Wamevaa barakoa na glavu.

Watu watano wanakusanya taka kwa kutumia vifaa kama miwiko na ufagio, wakifanya usafi kwenye eneo hilo. Mmoja amevaa barakoa labda kujikinga na vumbi au harufu.

Kuna chupa na pakiti mbali mbali za dawa zikiwemo za plastiki, glasi na mitungi midogo. Baadhi zina lebo, nyingine hazina. Vidonge na tembe zipo kwenye...

Mazingira ni safi yenye mpangilio wa kitaalamu. Mtu ameketi maabara. Amevalia koti cheupe akichanganya vimiminika kwa uangalifu. Mezani kuna chupa, mirija na vifaa vya kupima.

Watu wawili wanatembea kwenye ardhi kavu yenye mawe wakielekea kwenye mti pekee ulioko mbali. Mbele yao kuna mzoga wa mnyama.

Mtu aliyevalia nguo nyeusi anambeba mwengine amevalia fulana ya manjano anamvukisha maji ya rangi ya manjano kwa umbali kando mna wengine wamesimama.

Mandhari ya matibabu ya meno, wahudumu wa meno, mmoja kavalia fulana ya rangi ya samawati, glavu nyeupe, mwengine koti nyeupe na glavu ya samawati.

Kundi la watu wapo katika mazingira ya nje. Huenda ni eneo la kusubiri au kituo cha usajili. Baadhi wamekaa kwenye bench wengine wamesimama.

Mazingira ya matibabu. Mwanamke mmoja na mhudumia mwingine ambaye amevaa koti nyeupe, suruali ya samawati, pia barakoa. Amesuka nywele nyeusi ambaye anamhudumia amelazwa kwenye kitanda na amevalia nguo ya kitenge.

Watu kadhaa wanaonekana mmoja wao akiwa mhudumu aliyevalia nguo ya juu ya buluu nyuma yake kuna karatasi ya rangi ya manjano.

Kioski cha usambazaji maji kimechorwa kwa rangi ya buluu na nyeupe na juu yake kuna tangi kubwa. Watu wawili wamesimama wakijaza mitungi ya plastiki ya manjano na nyeupe.

Watu wawili ambao wamevalia mavazi ya kujikinga, koti ya manjano na glavu nyekundu, wameshikilia mtungi mwekundu ambao umechorwa saini ya kutahadhari.

Wahudumu wawili ambao wamevalia glavu nyeupe. Mmoja wao ameshika sindano akimdunga mtoto aliyevalia t-shirt ya rangi ya manjano na nyeusi.

Mgonjwa amelazwa kitandani akiwa amemshika mtoto mchanga aliyezaliwa hivi punde amefunikwa kwa blanketi lenye mistari na kofia nyeupe kichwani mwake.

Watu wanne, wawili kavalia topu nyeupe, mwingine amebeba mfuko, wa nne ana miwani machoni pake. Nyuma mna ukuta wenye umetundikwa vibao vitatu.

Sanduku nne nyeupe zimepangwa zikiwa na maandishi samoreal na miundo ya duara ya buluu na majano. Hizi ni chanjo dhidi ya homa ya majano.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke kavalia mavazi ya jeans meusi. Nyuma mna gari iliyosukumwa na watu, zaidi yake kando kuna nyumba za mabati.

Mitungi ya chuma na mengine ya plastiki imewekelewa mezani ya rangi ya kijani, ikiwemo; sindano za rangi ya manjano, karatasi kando ambayo ina maneno yana laini tofauti tofauti.

Mandhari ya hospitali watu kadhaa wamesimama mmoja kavalia sare ya samawati huku barakoa mdomoni, mwingine kamshikilia mtoto kuashiria uhudumiaji.

Blister ya dawa ina vidonge vya kijani vilivyopangwa kwa safu imeandikwa, Ibuprofen. Hizi zatumika kupunguza maumivu, kuvimba, na homa. Ufugaji una uso wenye muundo wa chuma.

Mikono na miguu ya mtu huyu, ina madoa meusi ya ukubwa na umbo tofauti. Baadhi yakiwa kama vidonda vilivyopona au vilivyokauka.

Mandhari ya sehemu ya tiba. Mhudumu yuwahudumia mtoto aliyeshikiliwa na mwanamke. Amhudumiaye amevelia nguo ya rangi ya samawati anayemshika amevalia fulana nyeusi.

Muhusika aliyevaa koti jeupe anampaa dawa mtoto mchanga aliye songwa na blanketi la kijani na nyeupe akiwa ana mikononi kwa mtu aliyevalia nguo ya waridi.

Mkono ulio na glavu umewekelewa juu ya kijikaratasi pia mna chupa na sindano ambalo lina vipimo tofauti tofauti ndani likiwa limetiwa dawa.

Wahudumiaji wawili waliovalia koti ya samawati na shati nyeupe, washughulikia watoto wawili waliolazwa kwenye vitanda viliotandikwa na leso nyeupe.

Mhudumu wa afya aliyevaa gauni ya manjano alafu na barakoa anampatia mtu sindano kwenye mkono wa kushoto. Huyu amevaa shati la manjano na saa ya mkononi.

Mtu anaonekana kutoka nyuma amebeba mtungi wa maji wa njano mgongoni amevaa sketi yenye rangi ya miundo ya kitamaduni pamoja na tupo ya rangi ya chungwa.

Watu watatu wapo ndani ya chumba kilichojaa masanduku yaliowekwa juu kwa juu. Yameandikwa unga. Mmoja amevaa koti jeupe la maabara na anaonekana akizungumza na kuwasilisha jambo kwa wenzake wawili.

Sehemu ya matibabu, mhudumu ambae amevalia koti la bluu ywahudumia mgonjwa aliye na barakoa na t-shirt ya kijani. Mbele mna ukuta ambao una maandishi.

Chupa ya vidonge yenye kofia nyekundu imeandikwa, Iron Chelate kutoka kwa chapa ya Wellvita. Ina vidonge 60. Neno ya Fe ndani ya tone la buluu na alama ya ubora.

Kopo lenye lebo ya kijani limeandikwa, Ngiri Sugu For Hernia na lina tovuti ya www. zamishokeza.com, limewekwa juu ya uso mwekundu na kuna vitu visivyoeleweka vizuri nyuma.

Mhudumu ambaye amevalia barakoa, koti nyeupe anamhudumia msichana aliyeketi chini akiwa na miwani na viatu vyeusi.

Watu sita ambao wanatembea kuelekea ambao kuna mmoja amebeba mitungi migongoni mwao, na kuvalia miwani na manguo ya kujikinga, wakipulizia dawa.

Muhudumu huyu wa afya ana muhudumiamia mgojwa aliye lala kwenye kiticha kliniki. Mmoja amevaa jikoti jeupue lenye jina Sara, mwengine amevaa sare ya kibichi.

Mtoto ameketi akishikiliwa na mlezi wake, huku mhudumu kwa afya akimpatia chanjo kwenye mkono wa kushoto. Mezani nyuma kuna kisanduku cha manjano kilichoandikwa.

Ng'ombe mwekundu anatibiwa na mtu aliyevalia glavu nyeusi na ovaroli ya manjano, kofia nyeusi. Juu mna mwingine anayeshika pembe la ng'ombe amevalia glavu ya samawati.

Mtu ambaye an𝑎𝑡embea 𝑠𝑒ℎ𝑒𝑚𝑢 ambayo waonekana imelowa maji akavalia suruali nyeusi, shati nyeupe na fulana ya manjano.

Watu wawili wanatumia ndoo nyeupe kutoka eneo lililofurika, mmoja amevaa shati ya bluu, mwingine fulana nyeusi, wanamwaga maji kupitia lango wazi.

Mhudumu yuaonekana anamhudumia mtoto ambaye yuna sura ya kulia. Ambaye ameshikiliwa na mtu aliye na shati, au gaoni ya bluu.

Chupa ya dawa yenye nembo ya BRUCAN CAPSULE, imewekwa juu ya kapsuli kadhaa nyekundu, lebo inayoonyesha kwa dawa hiyo ni ya Pronus Africana Extra 1000mg.

Watu wengi wamesimama karibu na eneo lililoathiriwa na maji ya tope yanayopita kwenye kifereji cha zege. Hicho ni sehemu ya mfumo wa maji taka ulioathirika uliharibiwa na mnyonyoko au mafuriko.

Watu ambao wamevalia makoti meupe na suruali nyeusi ikiwemo anayo shati nyeusi wamesimama ukuta za maana. Kando mna ukuta ilhali nyuma mna mtungi wa manjano.

Watu wanne, wawili kavalia nguo nyeusi, mwingine shati ya manjano. Wananawa mkono huku huko mbali kumeandikwa Agent. Kando mna mimea iliyonawiri vizuri.

Mkono wenye kucha zilizopakwa rangi na pete, unashika chupa yenye kofia ya kijani na lebo ya manjano iliyoandikwa DR Habdela Herbal .

Mtu amesimama kwenye shamba la vichaka likubwa akijaribu kuwafukuza nzige waliovamia kwa wingi anafanya hivo kwa kutumia kijiti.

Watu wawili ambao wamevalia gown nyeusi iliyo na upinde wa kichwani, wanakusanya takataka, nyuma mna pikipiki kando mna jengo kubwa.

Muhudumu ambaye amevalia suruali ya kijivu, fulana ya manjano, shati nyeupe, na barakoa ahudumia mtoto, aliye na kofia nyekundu, akishikiliwa na mwanamke.

Mazingira ambayo ni ya matibabu watu wawili mmoja amevaa shati nyeupe na mwingine amevaa miwani. Watu wanaonekana wanajaribu kumhudumia mgonjwa ambao wanaonekana wameshika vifaa ambavyo ni vya kumhudumia mgonjwa huyo. Nyuma yao inaonekana chupa.

Jengo kubwa limeanguka. Watu mbalimbali, mojawapo wako juu ya lile jengo. Wengine wanaonekana wakijaribu kuokoa mbao, wameaungikiwa na wengine wamesimama hapo kando yao. Nyuma yao kuna jengo lingine kubwa refu.

Chupa nyeusi yenye mfuniko mweupe imebandikwa label yenye maandishi makubwa, Balijaam. Maelezo ya bidhaa yameandikwa kwa Kiswahili yakieleza kuwa usaidizi kuongeza nguvu za kiume.

Kundi la watu limekusanyika kuangalia mtu aliyevaa suti akimimina kimiminika kwenye kifaa cha blue na nyeupe chenye bomba na feneli. Kimewekwa juu ya nyasi.

Mhudumu wa afya aliyevaa sare ya blue anatoa sindano kwa mtoto anayeshikiliwa na mtu mziima aliyevaa fulana yenye maandishi bonus, watu wengine wapo nyuma wakisubiri au kuangalia.

Mikebe minne imesimama wima ambayo imefunikwa kando yake mna vifuniko ambavyo vimetiwa tembe ndani vya rangi tofauti tofauti.

Watoto watatu wa kike waonekana wana furaha, mikono yao michafu, wamevalia nguo za rangi tofauti tofauti nyekundu, ya pinki ambayo ina madoa meupe.

Watu wawili, mmoja wao anaonekana kuwa mdogo amevalia tshati ya buluu anahudumia mtoto aliyelazwa kwenye kitanda cha matibabu kafunikwa na blanketi nyeupe.

Watu wawili mwanamke na mwanaume mmoja wao uonekana anamdunga mwingine sikioni akiwa amevalia shati ya rangi ya waridi.

Wauguzi wawili wamezama ndani ya chumba 𝑐ℎ𝑎 ℎ𝑢𝑑𝑢𝑚𝑎 maalum kwa watoto wachanga, wakihudumia waliolazwa kwenye incubator . Kila kifaa kimeunganishwa na mashini 𝑧a ufuatiliaji.

Watu wawili, mmoja kavalia shati nyekundu, barakoa, hivi mwingine yuna nguo nyeusi, anaonekana anaelezewa kitu fulani ili kuelewa.

Mandari ya hospitali. Yaonekana mgonjwa aliyeumia mguu, amelazwa kwenye kitanda, akifunikwa na leso nyeupe. Kwa umbali, watu wengine wamesimama.

Mhusika aliyevalia mavazi ya kitabibu anasimama karibu na kiti cha meno kilichojaa vifaa vya uchukuzi. Taa ya matibabu na screen ya kuonyesha picha.

Chapisho ambalo limefungiliwa kwenye miti ya rangi ya kijani imeandikwa Dawa Za Mapenzi, Nguvu za Kiume, Kumfunga Mke Wako Au Mume Dhidi Hawa.

Daktari amevaa mavazi ya kijani ya hospitali, akimhudumia mgonjwa aliyelazwa kitandani na kufunikwa kwa shuka jeupe lenye maandishi St. Jay.

Watu watatu wameshika masanduku meupe yaliyoandikwa Zipline, baadhi yana parachuti nyeupe yakionyesha kuwa yameletwa kwa njia ya angani.

Chupa ya dawa imeandikwa, CVS Pharmacy High-Potency Vitamin D3, ikiwa na vidonge 100 vya dosi ya 1000 IU kila moja.

Shindano imeshikiliwa kwa mkono moja ikiwa mbele ya boxi la chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubella. Inaonyesha kuwa kuna vijidonge kumi vya dozi moja.